Mkufunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana; shati jeupe lenye mikono mirefu, akitoa elimu hiyo kwa wanaume walioketi katika viti ndani ya darasa; akiwafundisha namna bora ya kutumia kompyuta.

Wanafunzi walioketi katika darasa lililosheheni viti vilivyotengenezwa vizuri pamoja na meza, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari yaliyoandikwa masomo wanayoyasoma; wakijipanga katika madawati yaliyowekwa kwa mpangilio ulionyooka.

Elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayotolewa na mwanaume aliyesimama katika darasa kubwa lililosheheni wanafunzi mbalimbali walioketi katika viti na meza za darasa hilo.

Vijana wa kike kwa kiume wakiwa katika eneo la wazi lililofunikwa kwa miti yenye kijani kibichi, wakijisomea kila mtu kivyake huku kila mtu akiwa anajitafuta namna ya kukariri masomo anayofundishwa.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu yenye mauamaua, huku mgongoni mwake akiwa amebeba mtoto mdogo akiwa amemfunga vizuri na kwa uangalifu kupitia kanga yenye madoa mbalimbali.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima, mwanaume aliyevalia shati nyeusi yenye mikono mifupi, huku mbele yake kukiwa na mabinti wawili wenye nyuso za tabasamu wakijifunza kupitia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Elimu isiyo rasmi inayotolewa na wabobezi pamoja na wakufunzi mbalimbali, waliozungukwa na watu tofautitofauti vijana wa kike kwa wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana; huku mbele yao kukiwa na meza iliyosheheni nyaraka.

Elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayotolewa katika jengo la chuo, ukiwa na wanafunzi mbalimbali, wa kike kwa wa kiume, walioketi katika viti wakisoma na kufuatisha taarifa zinazoonekana katika kompyuta zilizowekwa mezani kwao.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya jengo lililopangwa vizuri na kupambwa kwa viti pamoja na meza, zilizofunikwa kwa vitambaa, huku wakipata elimu kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Mwanamume mkufunzi wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi aliyevalia mavazi pamoja na kitambulisho akitoa karatasi za mitihani kwa wanafunzi wake walioketi katika madawati ndani ya darasa wakifanya mitihani yao.

Mtaalamu wa elimu ya watu wazima (mwanaume) aliyebobea katika masomo hayo, akiwa ndani ya darasa lililozungukwa na wanafunzi mbalimbali (wanawake kwa wanaume) wailoketi katika viti huku mbele yao kukiwa na meza iliyosheheni karatasi zilizoandikwa.

Wanawake kwa wanaume walio keti katika madawati wakiwa wawili wawili, huku juu ya madawati hayo, kukiwa na madaftari wanayo tumia kuandika, yale wanayofundishwa kutoka kwa wakufunzi waliobobea katika masuala ya kiutu uzima.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya darasa la shule ya msingi, juu ya madawati hayo kukiwa na madaftari wanayotumia kuandika vile vitu wanavyofundishwa kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wakufunzi waliobobea katika maswala ya kiutu uzima pamoja na elimu isiyo rasmi, wakiwa wameketi mbele ya jengo maalumu lililosheheni watu tofautitofauti; wa kike na wa kiume wakitoa elimu ya kiutu uzima.

Wanafunzi walioketi katika chumba maalumu ndani ya jengo la darasa wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyebobea hususani kwa elimu ya watu wazima, akiitoa elimu hio ambayo si rasmi kwa wanafunzi walioketi mbele yake.

Vijana wa kike wenye umri wa kati, wakiwa ndani ya darasa katika shule ya msingi. Huku mbele yao kukiwa na vijana wengine, walio shika mikononi mwao vitabu vyenye picha yenye rangi ya bluu bahari.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima, mwanamke aliyevalia mavazi ya staha. Mbele yake kukiwa na wananchi tofauti: wanaume pamoja na wanawake, vijana wa rika tofautitofauti; wakipata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwanamke huyo.

Wanawake waliokaa katika kikundi wakiwa wamevalia sare na wengine wakiwa hawajavalia sare; ndani ya darasa nyuma yao kukiwa na ubao, ulioandikwa maandishi kwa chaki nyeupe, huku wakiwa wanaelekezana vitu mbalimbali.

Mwanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya darasa lililotengenezwa na kuwekwa madawati ya mbao, wakifanya mitihani kulingana na yale waliyofundishwa na wakufunzi wa masuala ya elimu ya watu wazima ambayo si rasmi.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa ndani ya darasa wakiketi katika madawati ya mbao. Mikononi mwao wakiwa wameshika kalamu ya wino wakiandika maandishi katika karatasi zilizowekwa juu ya madawati hayo ikiwa ni mtihani wanaoufanya kupitia elimu waliyoipata.

Vijana watatu wakimsikiliza kwa makini mkufunzi na mtaalamu wa elimu ya utu uzima, anayewaelekeza kupitia kuandika katika karatasi nyeupe zilizowekwa juu ya meza iliyowazunguka wanafunzi hao.

Wanaume wawili wakufunzi wa elimu ya watu wazima wakitoa elimu ndani ya darasa lililosheheni wanafunzi mbalimbali walioketi katika viti huku wakisoma kupitia kompyuta zilizowekwa juu ya meza zao.

Vijana wawili wa kike wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye mwanga na hewa ya kutosha, wakiwa wameketi katika meza juu yake kukiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, wakijifunza kwa makini kupitia kifaa hicho.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mbobevu wa maswala ya kiutu uzima, huku wanafunzi wanaopatiwa elimu hiyo wakiwa ndani ya jengo la darasa wakiwa wameketi katika viti wakisoma kupitia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayotolewa kwa vijana wakike na wakiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu chenye rangi nyeupe ya kuvutia taa zanye mwangaza huku wakiwa wamesimama wakipokea mafunzo kutoka kwa mkufunzi.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi katika viti vilivyo na rangi ya bluu bahari, huku mbele yao kukiwa na meza zilizopambwa kwa vinywaji, pamoja na karatasi tofautitofauti wakipata elimu ya kiutu uzima kutoka kwa mkufunzi.

Elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayotolewa na mkufunzi aliyezungukwa na vijana wa kike kwa wakiume, walioketi katika viti vilivyotengenezwa kwa ubora, akiwapatia elimu hiyo kwa usawa pamoja na usahihi.

Wanawake waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya darasa huku wakiwa wameketi katika madawati ya shule hiyo. Juu ya madawati hayo kukiwa na makaratasi meupe, mikononi mwao wakiwa wameshika kalamu ya wino.

Wanafunzi, vijana pamoja na watu wazima, wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi katika darasa maalumu wakijisomea kupitia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato vilivyowekwa juu ya meza zao.

Wanawake waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya darasa lililopambwa kwa viti vya kuvutia sana katika jengo la shule, wakipatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Vijana watatu (wa kike wawili na mmoja wa kiume) wakiwa katika eneo la wazi, mbele yao kukiwa na madaftari yaliyotandazwa vizuri juu ya meza. Pembeni kukiwa na kifaa cha intaneti wanachotumia kwa ajili ya kuperuzi mtandao.

Wanafunzi wahitimu wa chuo wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi yaliyowapendeza sana, mbele yao kukiwa na wanafunzi wengine wakike na wakiume, wakiwa wameshika cheti cha hongera kinachoelezea sababu ya kupewa hongera.

Vijana wakiume wakiwa ndani ya jengo; mbele yao kukiwa na meza iliyosheheni makaratasi, kukiwa na mwanaume anayeandika maandishi kuashiria ni elimu ya watu wazima inayotolewa na wakufunzi na wabobevu wa elimu hiyo.

mkufunzi wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, kijana aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, mgongoni ikiwa na maandishi mbele yake kukiwa na wanaume pamoja na wanawake walioketi ndani ya darasa wakimsikiliza juu ya yale anayoyawasilisha kwao.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mwanamume aliyevalia mavazi nadhifu sana ni kichwani kwake akiwa amevalia kofia ndogo ya duara, huku akiwa amezungukwa na wanawake pamoja na wanaume waliojistiri vizuri wakimsikiliza elimu anayotoa.

Wanawake wajasiriamali waliojikusanya katika eneo; wakipatiwa elimu ya ushonaji, ili kupata ujuzi wa kushona nguo mbalimbali hususani zinazovaliwa na jinsia zote, wanawake pamoja na jinsia ya kiume.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa rangi nzuri za kuvutia, wakiwa wanaandika kupitia makaratasi yaliyobandikwa kwenye kuta za jengo hilo.

Elimu ya watu wazima wanaopatiwa wanawake walioketi katika madarasa ndani ya jengo la shule, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari wanayotumia kuandika na kujifunzia yale wanayofundishwa na wakufunzi wanaotoa elimu hiyo.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi, vijana wa kike kwa wa kiume pamoja na watu wazima wengine wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye madawati ya kisasa, juu ya meza zao kukiwa na mitihani iliyochapwa maswali mbalimbali.

Vijana wakike na wakiume walioketi katika viti ndani ya darasa maalumu huku juu ya meza zao kukiwa na karatasi ngumu wanazotumia kuchora picha waliyopewa na mkufunzi wao.

Watu mbalimbali wanawake kwa wanaume wakiwa wamefurika ndani ya darasa maalumu lililotengwa kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima, huku wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe.

Wanaume kwa wanawake walioketi katika viti vyenye rangi mbalimbali vikiwa vimetengenezwa kwa plastiki, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya buluu iliyokoza wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliyembele yao, akiwafundisha masomo ya kiutu uzima.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha, mkononi mwake akiwa ameshika karatasi iliyobandikwa ukutani ikiwa na maandishi yaliyoandikwa katika karatasi hiyo yakiwa na taarifa tofautitofauti ambayo yanaashiria ni elimu isiyo rasmi.

Mkufunzi mwanaume mwenye nyuso ya furaha mkononi mwake akiwa ameshikilia kamba ya katani pamoja na mpira wa kufuma huku nyuma yake kukiwa na ubao ulioandikwa maandishi kwa chaki nyeupe.

Mwanaume mweusi mwenye umri wa makamo, akiwa ameketi katika kiti ndani ya maktaba iliyosheheni vitabu mbalimbali, vilivyopangwa vizuri katika makabati yaliyo wekwa kwa mpangilio.

Mwanaume aliyevalia mavazi meusi akiwa katika chumba maalumu akitoa elimu ya kiutu uzima kwa mwanaume mwingine aliyevalia mavazi meusi pia, huku mbele yao kukiwa na kitabu kilichofunuliwa kikiwa kimechapwa maandishi.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi; vijana wa kike kwa wakiume, waliovalia majoho yaliyowapendeza sana yenye rangi nyeusi ya kuvutia, huku wakiwa pembeni mwa jengo kubwa la chuo wakipata picha ya pamoja.

Wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakiwa wameketi katika eneo la wazi lililofunikwa kwa paa la bati, huku mbele yao kukiwa na karatasi wanazotumia kujibu mitihani inayowakabili kulingana na masomo wanayofundishwa.

Mwanaume aliyevalia mkoti wa suti, huku akiwa mbele ya wanawake walioketi katika viti ndani ya darasa, akitoa elimu ya kiutu uzima na isiyorasmi kupitia njia za kisasa za ufundishaji.

Vijana wakiume waliyovalia mavazi nadhifu sana wakiwa wameketi katika chumba maalumu huku wakiwa wamesimamiwa na kijana mwingine wakike, anayeonekana kuwa ni mwalimu wao akiwafundisha elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake wawili waliovalia mavazi ya staha wakiwa pembezoni mwa kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akifundisha elimu isiyo rasmi na ya watu wazima kupitia kifaa cha kisasa cha kielektroniki (kompyuta mpakato).

Elimu isiyo rasmi, ya watu wazima inayotolewa na wataalamu wa masuala ya kiutu uzima. Huku kukiwa na wanawake pamoja na wanaume walioketi katika viti. Kwa pamoja wakijadiliana na kuelezeana namna mbalimbali kuhusu elimu hiyo.

Binti alievalia nguo yenye rangi nyeusi, akiwa ndani ya jengo la maktaba mbele yake kukiwa na kabati kubwa lililosheheni vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio vikiwa vimewekwa vizuri katika rafu mbalimbali zilizosheheni vitabu hivyo.

Mwanafunzi mwenye nyuso ya furaha akiwa ameketi katika kiti, mbele yake kukiwa na daftari lililoandikwa maandishi. Nyuma yake kukiwa na viti, vingine vilivyokaliwa na watu na vingine vikiwa viko wazi; ndani ya darasa lenye madirisha yanayopitisha hewa safi.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbubevu mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana huku usoni mwake akiwa amevaa miwani yenye rangi nyeusi, mkononi mwake akiwa ameshika kalamu akimwelekeza mwanaume mwingine aliyesimama pembezoni.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika dawati ndani ya jengo la darasa, wakipatiwa elimu kutoka kwa mkufunzi mwanamume aliyebobea hususan kwa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kiume wakiwa ndani ya jengo sehemu ya ukuta, mahali ambapo taarifa mbalimbali huwekwa. Huku mmoja kati ya vijana hao akiandika taarifa hizo kwa ajili ya kuzibandika katika ukuta maalumu, unao tumika kwa ajili ya kuhifadhi habari.

Elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa vijana wa kike na wa kiume walioketi ndani ya darasa lililosheheni makabati yenye vitabu mbalimbali vilivyopangwa vizuri, huku wakiwa wamekaa katika meza iliyowekwa vitabu tofauti.

Vijana wa kike kwa wa kiume waliovalia mavazi ya kaki sare maalumu wakijifunza kwa makini namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki vilivyowekwa juu ya meza zao huku wakitumia teknolojia ya kisasa.

Mabinti walioketi katika madawati ndani ya darasa, huku mbele yao kukiwa na meza zilizosheheni makaratasi yaliyoandikwa na kuchapwa maandishi pamoja na michoro, wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mkufunzi aliyebobea katika elimu ya watu wazima.

Elimu isiyo rasmi inayotolewa ndani ya darasa huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi ya kimaasai akiwa mwenye tabasamu lenye furaha, mbele yake kukiwa na ubao uliopakwa rangi nyeusi ukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa chaki nyeupe.

Elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayotolewa na wabobevu wa maswala hayo ndani ya chumba maalumu, kilichosheheni wanawake walioketi katika viti huku mbele yao kukiwa na meza iliyowekwa vitabu tofautitofauti.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa na wenzake, wanaume pamoja na wanawake, wakiizunguka meza yenye karatasi zilizochapwa taarifa mbalimbali pamoja na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato.

Wanaume kwa wanawake, vijana wa kiume kwa wa kike, walioketi ndani ya darasa lililotengenezwa vizuri kwa viti vya mbao; huku juu ya meza hizo kukiwa na madaftari pamoja na karatasi wanazotumia kwa ajili ya kujibia mtihani kulingana na yale waliyofundishwa.